Hapa tunaona baadhi ya watu ambao wameketi chini. Kunao ambao wanaandika kwa karatasi na wanaonekana kufanya kazi ya usajili.

Hapa ni uwanjani na tunaona wanakandanda wanaocheza mchezo wa soka. Kunao mashambiki wengi sana humu uwanjani na wanaonekana kushangilia kwa mpingo sana.

Hapa ni uwanjani na kunao mashambiki ambao wamerundika humu. Kunao wenye wamebeba bendera ya nchi ya Kenya mgongoni mwao.

Hapa tunaona mkusanyiko ya watu wengi sana ambao wanaonekana kushangilia. Wengi wao wanainua mkono na kunao mtu ambaye ameshika tarumbeta mkononi mwake.